Kituo cha kutoa umeme; kuna nguzo na nyaya za umeme zikiwa zimetapakaa. Wafanyikazi wanaonekana wakijihusisha na shughuli tofauti tofauti; mmoja anatembea wengine wakiwa ameinama. Milima inaonekana nyuma ya kituo. Anga ni ya samawati na ina mawingu machache. Kwa mbali kiasi kunaonekana kuna uwanja wenye nyasi ya kijani.

Kituo kikubwa cha umeme na iminara mingi na waya za umeme zilizopangika, zimezugukwa na nyasi ya kijani na miti inaonekana kwa umbali. Anga ni la rangi ya samawati na ina mawingu meupe. Inaashiria usambazaji wa umeme.

Mnara mrefu wa chuma unaosafirisha nyaya za umeme unaonekana umesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi na vichaka. Anga ni ya samawati, safi yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Miale ya mwanga wa jua inaonekana ikipenya angani, mbali kidogo kuna minara mingine kama hiyo inaweza kuonekana ikipita juu ya mandhari. Eneo hilo linaonekana kua nje ya miji labda mashambani.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu imejengwa juu ya kilima chenye nyasi za kijani. Anga ni la samawati na lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Nguzo hio imeundwa kwa chuma na ina nyaya nyingi. Inaashiria usambazaji wa umeme.

Kiwanda cha uzalishaji umeme. Kina mabomba makubwa na miundo ya chuma. Moshi mweupe mwingi unatoka kwenye bomba refu. Nyuma kuna milima na anga lina mawingu meusi. Inaashiria kituo cha nishati ya joto ardhi.

Nguzo ndefu za umeme zinaonekana katika sehemu iliyo wazi, zimesimama kwenye eneo lenye miti mingi. Nyaya za umeme zimefungwa kwenye nguzo hizi. Miti ina rangi ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa samawati kidogo. Hii inaweza kuwa sehemu ya msitu ama shamba la miti.

Mtambo wa kuzalisha umeme unaonekana ukiwa na moshi mweupe kutoka kwenye majengo hayo. Milima inaonekana kwa mbali, mazingira inaonekana kuwa na mimea ya kijani kibichi na ardhi kavu. Ni eneo la viwanda la kuzalisha nishati

Hii ni kituo ya kusambaza umeme inaonekenana kuwa na miundo mirefu ya chuma ambayo imesimama wima ikisaidia nyaya nyingi za umeme zinazopita juu. Vifaa mbalimbali vya umeme vinaonekana kuwa vimepangwa chini ya muundo hii. Eneo lote limefunikwa na changarawe au mawe madogo. Angaa ni samawati safi inaonekana kwa mchana.

Kituo cha uzalishaji umeme upo katika eneo lilozingirwa na miti, mifumo mengi ya mitambo inaonekana kuwa imepangwa, moshi mingi mweupe unafuka juu kutoka kwenye mitambo hivi mazingira yana miti mingi ya kijani kibichi milima inaonekana kwa mbali chini ya anga barabara ndogo inaonekana ikielekea kwenye kituo hicho.

Kituo cha kuzalisha umeme kinatokea angani. Moshi mweupe unatoka kwenye minara tofauti. Mazingira yanaonekana kuwa na milima na miti. Majengo makubwa ya kijani yamepangwa kwa safu nzuri. Barabara chache za udongo zinaonekana, ikiashiria nishati ya joto ardhi ikizalisha.

Nyaya nyingi za umeme au mawasiliano zinaonekana kuwa zimefungwa kwenye nguzo ya miundo ya chuma. Anga linaonekana kuwa na mawingu na jua linawaka. Miyale ya jua inaonekana ikiwaka kutoka nyuma. Nyaya zimepangwa kwa utata, inaonyesha miundo mbinu ya mtandao au umeme.

Minara ya kusambaza umeme katika mazingira ya wazi. Minara hii inaonekana kubeba nyaya kubwa za umeme kutoka vituo vya kusambazia. Mazingira yanaonyesha mwanga wa jua wa machweo ukipaki picha mvuto wa kipekee. Hii ni mfumo ya miundo mbinu ya nishati inayoimarisha uchumi wa taifa.

Mtambo wa uzalishaji wa umeme unaonekana ukiwa karibu na bahari mkubwa. Kuna majengo makubwa na mitambo tofauti tofauti. Moshi unatoka kwenye mitambo hizi. Mazingira ya mawingu inaonekana kuwa meupe na bahari ni samawati.

Kituo kikubwa cha umeme inaonekana kuwa na miundo mirefu ya chuma inayoshikilia nyaya nyingi. Vifaa vingi vya umeme vinaonekana katika eneo hilo. Mandhari ni ya wazi chini ya anga ya blue inaonekana kuwa kituo hiki ni muhimu kwa usambazaji wa umeme kwa eneo kubwa.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kutoka juu. Kuna majengo kadhaa makubwa ya rangi ya kijivu na vifaa vingi vya umeme vilivyounganishwa kwa njia mbalimbali. Pia kuna miundo mingine midogo na mabomba yanayoonekana yakipita katika eneo hilo. Eneo lote limezungukwa na ardhi yenye mchanga na kuna dalili za barabara au njia zinazopita katikati ya vifaa hivi.

Watu wanacheza ngoma ya kitamaduni, mmoja yuko mbele kabisa akipiga ngoma, wawili wakimfuata nyuma. Wote wamevalia nguo za kitamaduni lenye manyoya na mapambo mengine. Inaonekana kuwa watu wengine wamesimama nyuma wakitazama, wanakaa wanafunzi wa shule. Kutokana na mavazi na ngoma inawezekana kwamba hii ni ngoma ya kitamaduni kutoka Afrika.

Barabara pana magari za kusafiri. Kando ya barabara kuna daraja mawili lililoinuliwa. Anga ni safi na mawingu mepesi yanaonekana. Mazingira yamezungukwa na miti midogo mieusi. Hakuna uchafu unaoonekana kwenye ardhi au hewani. Hii inaonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira na miundo mbinu bora.

Uwanja mpana wenye bendera nyingi, bendera hizo zimepandwa kwenye mifito ndefu kuna barabara na magari karibu na uwanja huu. Miti ya minazi inaonekana nyuma ya bendera hizi inaweza kua sehemu ya mkutano au sherehe anga ni wazi na inaonekana kua samawati na kuna mawingu machache.

Eneo lenye miti mingi na nyasi. Kuna mbuni mmoja mkubwa anayetembea upande wa kulia. Kwa umbali kuna wanyama wengine wawili wadogo kama swara. Jua linaangaza na kuunda vivuli virefu. Mazingira yanaonekana kama hifadhi ya wanyama.

Pundamilia wawili wamesimama pamoja wako katika eneo la nyasi na kijani kibichi. Kwa umbali kuna majengo marefu ya jiji. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe. Inaashiria wanyama pori karibu na mazingira ya miji.

Majengo ya nyumba za mabanda yamejengwa karibu na mto. Mto umefurikwa na maji na ina rangi ya tope. Kuna takataka nyingi zimetupwa kando ya mto mtu mmoja amesimama juu ya rundo la taka. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yame haribika ina ashiria adhari za mafuriko na uchafuzi wa mazingira.

Watu wawili waliovalia sare ya kijani kibichi wanaonekana wakinywesha tembo maziwa. Tembo hawa wanonekana wadogo na wanahitaji msaada. Eneo linaonekana kuwa kame na miti michache. Udongo unonekana kuwa na rangi ya nyekundu huku mawingu ni meupe na samawati. Inaweza kuwa hifadhi ya wanyama.

Swara mbili wako katika mazingira ya kijani kibichi, swara moja ako mbele akitazama moja kwa moja kwenye kamera, swara mwingine ako nyuma kidogo amegeuka wakiangalia nyuma. Mimea ni mirefu na kijani kibichi na msitu mnene unaonekana nyuma. Inaonekana ilichukuliwa katika makazi asili ya wanyama hawa. Rangi ni za asili na zenye utulivu.

Shughuli za upandaji wa mti unaonekana. Msichana ameshika mti mdogo amevalia sare nyekundu na wote wawili wamevalia barakoa. Na mtu mwengine amevaa fulana ya majano na wako kwenye eneo la miti. Kuna watu wengine wamekaa nyuma wanaonekana kwa wanafunzi. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Vifaru wawili wanaonekana wakila nyasi. Hapo katikati eneo la wazi yenye nyasi kavu. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu. Anga lina mawingu meupe ya rangi ya machweo. Inaashiria wanyama pori na maendeleo ya mjini.

Mamba watatu wamelala kando ya maji. Maji yana rangi a samawati. Ardhini kuna udongo mweusi. Wawili wanaonekana wamelala chini. Mmoja amezama majini kidogo. Kunaonekana pia kando kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi katika kando ya mto huo.

Kundi la watu wazima na watoto wamesimama wakiangalia mimea iliyopandwa kwenye mfuko mweupe. Mimea ina majani makubwa ya kijani kibichi. Watu wamekusanyika nje ya jengo lenye paa la rangi ya kahawia na kuta nyeupe. Watu wazima wanaonekana kuelekeza watoto kuhusu kilimo au mazingira.

Swara anaonekana akikula nyasi. Ana pembe ndefu zilizopinda. Rangi yake ni kahawia na nyeupe na pembe yake ni nyeusi. Amesimama kwenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini.

Kundi la vijana wanaonekana wakifanya kazi kwenye uwanja. Wengi wao wamevaa vazi la usalama ya rangi ya manjano au machungwa. Wanaonekana wakifurahia na baadhi wanatabasamu. Mazingira yanaonekana kuwa wazi na kuna watu wengine mbali pengine wanashiriki katika shughuli za upandaji miti au usafi.

Mto wenye maji machafu inaonekana kuwa na taka zilizo elea juu ya maji. Pwani ya mto ina udongo na mimea michache, kwa umbali kuna miti na mijengo inayoonekana. Mazingira yanaonekana kuchafuliwa na shuguli za binadamu.

Mto wenye uchafu mwingi na takataka zimefurika kando ya mto. Maji yenyewe yanaonekana kuwa meusi na machafu. Kuna daraja likivuka katika mto huu kwa umbali. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa huku sehemu zingine zikionyesha kuwa na nyasi ya kijani kibichi.

Mandhari ya jiji kubwa yenye majengo marefu yakifunika eneo kubwa. Anga lina mawigu meupe yaliyotawanyika. Mwangaza wa jua unaonekana kutokea upande mmoja inayoonekana kuwa ni jioni huku ikiingia au asubuhi ikiamka. Ni taswira ya jiji kutoka juu.

Mwanamume anaonekana akiwa amesimama akiwa ameshika mjusi mkubwa. Mjusi huyu ana rangi ya kijivu na ana madoadoa. Mwanamume amevaa shati la mikono mirefu. Kuna mimea mingi ya kijani nyuma yake. Anaonekana kutembea kwenye njia ya udongo, huenda yuko katika bustani ya wanyama.

Mnyama mmoja mkubwa mwenye rangi nyeusi na pembe mbili, anaonekana akiwa amesimama. Mnyama huyu anaonekana kuwa nyati. Nyati wengine wawili wanaonekana nyuma yake. Sehemu ya mwili yake tu ndio inaonekana. Mandhari ina nyasi na eneo la maji ikionekana kama porini.

Twiga watatu wanaonekana wawili wakiwa mbele wakionekana kuwa wazima na mmoja mdogo anaonekana nyuma yao. Twiga hawa wana madoa ya kahawia na weupe. Wamesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi ya kijani kibichi. Hali ya angaa inaonekana kuwa tulivu mawingu yakiwa ya samawati na nyeupe.

Ndege mdogo amesimama kwenye tawi ana rangi ya manjano, nyeusi na kahawia. Kichwa chake kina michirizi na rangi tofauti. Mdomo wake ni mrefu na mwembamba. Miguu yake ni miekundu na inashikilia tawi hiyo. Nyuma kuna mandhari ya rangi ya majani.

Wanafunzi ambao ni wasichana wanne, wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya kompyuta, wakiangalia skrini inayoonyesha programu ya elimu, yenye picha za uso na maandishi, inaonekana kuwa sehemu ya somo au mafunzo, kuna, mwanamke mmoja aliyesimama nyuma yao, akionekana kushiriki au kufuatilia shughuli hiyo, mazingira yanaonyesha darasa au maabara ya kompyuta.

Watu wanaoekana wakifua nguo na kuosha mazingira katika eneo la wazi pembeni ya jengo. Kuna vifaa vya kufulia kama mabeseni, ndoo na nguo zilizotundikwa kwenye mistari ya kuanikia. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mvua au baada ya mvua; kwani ardhi ni unyevunyevu na kuna maji.

Watu watatu wanaonekana wakisukuma mkokoteni. Mkokoteni huu umejaa mizigo mingi. Wamevalia nguo za kijeshi. Wako kwenye barabara ya mchanga na mchanga hii inaonekana kuwa hudhurungi. Kuna majengo pembeni mwa barabara na aina za biashara katika sehemu ya kando kama vile vibanda. Inaonekana kama wafanyakazi ya kubeba mizigo.

Watu wanne wanaonekana. Mwanamke mmoja ameinama huku akipanda mti kwa jembe. Kuna wanaume watatu wakiwa wamesimama nyuma yake wakimwangalia. Mmoja wao amevaa sare kama afisa. Wengine wawili wamevaa suti ,inaonekana kama shughuli ya upandaji wa miti.

Simba jike linafungua mdomo wake, meno makali yanaonekana kwa wazi. ulimi wake ni mweupe kidogo, manyoya yake yana rangi ya dhahabu. Uso wake unaonyesha nguvu. Hali ya utulivu inatawala nyuma.

Mti mmoja mrefu umeanguka ndani ya majini ya mimea, ya majini yanalea juu ya usoni wa maji. Maji yanaonekana kuwa ya kijani na matope kidogo. Pande zote kuna miti mingi na majani mabichi. Mwanga wa jua unaingia kwa mbali kupitia miti. Mandhari yanaonekana kuwa ya utulivu na ya asili.

Kinyago cha shujaa wa Kenya iko katikati ya jiji majengo marefu yanaonekana yakiwa yamezingira eneo hilo kuna mabango ya matangazo mbalimbali ,kando ya kinyago hiki watu wanaonekana wakitembea huku wakijihusisha na shughuli zao ni eneo la kihistoria na lenye shughuli la kijiji .

Eneo lenye miti mingi ya kijani. Miti hio ina majani mengi na inaonekana kama shamba la miti ya matunda au viungo. Udongo chini ya miti unaonekana wazi ukiwa na rangi ya hudhurungi. Anga linaonekana kuwa jeupe na kuna mawingu hafifu.

Eneo lenye uchafu mwingi; inaonekana kuna mabaki ya taka yamefurika chini labda mto uliokauka. Kuna majengo na miti upande wa mbali. Anga lina mawingu meupe na samawati safi. Mazingira yanaonekana kuchafuliwa sana. Inaonyesha athari mbaya za taka kwenye mazingira yetu.

Watu wanacheza Ngoma ya asili. Wamevalia mavazi meupe na ya kupendeza. Kuna watazamaji Wengi ambao wamekalia viti vya kijani kibichi. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na inang'aa. Wanawake na wanaume wote wanaonekana wakishiriki katika tukio hili.

Sanamu ya askari watatu wakijeshi wamesimama juu ya mnara wa mawe ulio andikwa maandishi fulani. Sanamu hizi ni kumbukumbu ya askari wa vita, nyuma kuna majengo ya kisasa na magari barabarani kuna miti na bendera upande wa kushoto wa picha hali ya anga ni ya mawingu na mwanga wa jua.

Mafuriko makubwa yanaonekana yamejaa mitaani na kwenye nyumba. Mtu anaonekana kujaribu kukabiliana na hali hiyo. Maji ni ya rangi ya kahawia labda kutokana na udongo. Angaa ina mawingu ya samawati na nyeupe. Hali inaonekana kuwa mbaya na inahitaji msaada.

Gari la watalii limesimama kwenye barabara ya mchanga. Kundi la tembo linaonekana likivuka barabara hiyo mbele ya gari. Mandhari inaonyesha eneo la wazi na nyasi chache, labda hifadhi ya wanyama pori. Uwepo wa wanyama pori kama tembo katika mazingira hayo anaashiria juhudi za uhifadhi. Gari la watalii linaweza kuashiria utalii endelevu, kama njia mojapo ya usimamaizi wa mazingira.

Pundamilia wawili wakiwa katika eneo la nyasi kavu wanapowekwa katika mazingira ya asili. Nyuma yao kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonyesha kuwa eneo hili liko karibu na mji au jiji. Hali hii inaonyesha mandhari ya kipekee, ambapo wanyama pori wanaishi karibu na maeneo ya mijini.

Twiga watatu warefu wenye madoa ya kahawia na nyeupe, wanaonekana wakiwa wameinamisha shingo zao ndefu kwa watu walio karibu nao. Watu hao wamesimama karibu na eneo, lililoinuliwa wanaonekana kuwalisha twiga. Kuna chombo cha plastiki cha rangi ya samawati kilichojaa maji. Mandhari inaonekana kuwa ya hifadhi yenye rangi ya udongo ya kahawia.

Kikundi cha watu kimekusanyika nje. Wengine wamevaa mavazi ya kimaasai. Wengine wanaonekana kuwa wageni. Mazingira Yana mimea na vichaka katika sehemu ya nyuma. Wote Wana tabasamu nyusoni mwao. Unaashiria mkutano wa kitamaduni.

Mazingira ya asili yaliyozingirwa na majengo ya kijani. Kuna mto au bwawa mbele ya majengo unaoakisi mzuri wa mazingira. Mimea mingi ya kijani imetunzwa vizuri kuzunguka eneo hilo. Majengo yamejengwa kwa kutumia vifaa rafiki kwa mazingira. Upandaji wa miti na uhifadhi wa maji unaonekana kupewa kipaumbele. Hii ni mfano bora wa usimamizi wa rasilimali na uhifadhi wa mazingira.

Kifaru mdogo anaonekana akitembea kwenye udongo mwekundu, anapembe ndogo mbili kwenye pua yake. Watu wazima wamesimama karibu naye wanaonekana kuwa watalii, mmoja wa watu anamguza mgongo. Miguu ya watu imevalia viatu tofauti, mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na kame.

Wanaume wanaonekana wakiwa mtoni wakifanya usafi. Wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa na takataka nyingi mno. Mto unaonekana kuwa na maji meusi na machafu. Wanaume hawa wako ndani ya maji wakifanya kazi. Nyuma yao kuna milima ya uchafu iliyojaa takataka.

Tembo watatu wanaonekana wamesimama katika eneo yenye udongo mwekundu. Nyuma yao kuna mti. Inaonekana kama wako katika msitu au hifadhi. Nyuma yao kuna watu watatu ambao wamevalia nguo za kijani. Wamesimama mbali kidogo na tembo hawa. Inaonekana kama wafanyikazi wa eneo hilo.

Madhari ya jiji kutoka juu, majengo marefu yanaonekana yamejaa katikati ya mji kuna jumba refu lenye umbo la cylinder katikati barabara zinapita kati ya majengo na bustani . Jiji limezungukwa na miti na maeneo ya kijani. Mbali kuna mawingu mepesi angani yanayoonyesha hali ya utulivu.

Mandhari sita tofauti za asili ya kijani. Kuna mito midogo inayopita kati ya nyasi navichaka virefu. Sehemu zingine zina miti chache zilizoota katikati ya uwanja. Kuna mimea ya aloe vera ikiwa kando ya ardhi kavu. Mandhari ya mbali inaonyesha maji na miti mirefu. Mazingira haya yanawakilisha utajiri wa rasilimali.

Mtaa wa mabanda duni, nyumba zimetengenezwa kwa mabati na udongo. Njia kati ya nyumba ni tope na chafu mno. Hakuna barabara lililojengwa vizuri. Inaonyesha hali ya maisha ya chini. Mazingira yanaonekana kuwa ngumu.

Mashini kubwa ya kuchimba inaonekana ikibomoa nyumba iliyojengwa kwa mabati. Vyuma, mbao na mambati vimetawanyika kila upande ya chini. Watu wachache wamesimama karibu wakitazama shughuli hiyo. Nyumba inaonekana kuwa na mabanda na ya kujengwa kwa haraka. Mti mmoja mkubwa umesimama upande wa kushoto wa mashini huo.

Kifaru mmoja mkubwa anaonekana amesimama. Ana pembe mbili kubwa kwenye pua yake, ngozi yake ni ya rangi ya kijivu na ina mikunjo. Kuna mti mmoja mkubwa nyuma yake. Mazingira inaonekana kuwa na nyasi na miti. Kuna kifaru mwingine ambaye amelala chini upande wa mbele.

Ziwa au bwawa la maji machafu. Kuna miti ya kijani kibichi pembeni. Bomba kubwa la maji linaonekana upande wa kushoto. Gari jeupe laonekana likiwa limeegeshwa karibu na bwawa hili. Huenda ni mfumo wa usambazaji wa maji. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya asili.

Kundi la swara wanaonekana wakiwa wamekusanyika chini ya mti mkubwa. Mti una matawi mengi yasiyo na majani. Mandhari ni ya nyasi ambayo ni ya kijani kibichi. Swara hao wanaonekana kuwa na rangi ya kahawia, wengine wako na pembe ndogo, huku wengine wakionekana kuwa hawana.

Mtaa wa mabanda inaonekana ikiwa kandoya mto. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati. Mto mchafu unapita katikati ya mabanda haya. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya mto. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali.

Mnyama mkubwa anaonekana nyuma ya wavu akitazama nje na ulimi nje kidogo. Mkono wa mtu unaonekana ukimnyooshea kidole. Mnyama huyu anakaa kama simba, ana rangi ya dhahabu na shingo nyeupe. Anaonekana amefungwa ndani ya uzio.

Taka nyingi zimetupwa zimetapakaa sehemu kubwa wazi. Watu wachache wanaonekana wakitembea juu ya taka. Kuna kama tingatinga kwa umbali, katika upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuchafuka sana.

Wanafunzi wanane na mtu mmoja wanaonekana wamesimama kwenye eneo la nyasi, nje ya majengo yanayoonekana kama shule. Wamekusanyika karibu na rundo la mimea midogo iliyopanda kwenye mifuko meusi ya plastiki na mengine ikiwa kwenye katoni , wanaonekana kujadiliana, wakipokea maelekezo. Mandhari inaonyesha majengo yenye paa ya samawati na kuta za matofali. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu midogo.

Wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya usafi. Wamevaa fulana za kijani kibichi zinazong'aa. Wanatumia zana za kusafisha taka. Kuna chungu cha taka nyingi sana. Nyuma kuna makaazi duni au vibanda. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na kuna moshi.

Matawi meusi ya miti yanaonekana dhidi ya jua. Jua linachomoza likiwa na rangi ya machungwa. Anga limejaa rangi ya asubuhi. Mandhari inaonekana kuwa ya porini. Picha inatoa hisia ya utulivu. Mti umesimama pekee yake kama kiongozi wa mandhari.

Maji machafu yatiririka barabarani .Nyumba za makazi zimezugukwa na tope. Barabara imejaa udongo mwekundu. Mazingira yanaonekana kuharibika vibaya kuonyesha kuwa sehemu hii imefunikwa na mafuriko. Hali hii ni hatari na inaitaji msaada.

Fisi mwenye manyoya ya kahawia anaonekana akitazama nyuma yake. Amesimama kwenye nyasi ya kijani kibichi. Manyoya yake yana madoa meusi. Fisi huyu anaonekana mwenye afya. Anaonekana kuwa ako katika eneo la hifadhi.

Mradi wa kusafisha mazingira wafanyi kazi wengi wako ndani ya maji machafu wamevalia viatu za majano na mavazi ya kinga wanatumia zana za kusafisha taka za matope inaonekana ni baada ya mafuriko.

Chui mwenye madoa meusi anaonekana kuwa nyuma ya wavu ya chuma. Anaonekana akiwa amesimama. Mandhari ya eneo hii lina nyasi na kuna miti. Chui anaonekana kuwa ndani ya hifadhi.

Ukuta mkubwa umepambwa Kwa mchoro wa uso wa mwanamume. Mchoro una rangi angavu za samawati na zambarau. Gari la fedha limewekwa mbele ya ukuta huu. Kuna gari jingine jeusi ambalo limeegeshwa upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini au barabarani.

Korongo mwenye taji maridadi ana rangi ya kijivu na nyeupe. Amezungukwa na wavu. Yuko ndani ya eneo lenye miti na udongo. Manyoya yake ya kichwani yanaonekana kwa uwazi. Huenda yuko katika bustani ya wanyama.

Tembo watatu wazima walio na miili mikubwa wanakula majani na mimea ya kichakani. Wana pembe ndefu zinazovutia mno. Tembo wa katikati anaonekana akichunguza. Rangi Yao ni ya kahawia iliyokolea. Wanyama hawa wanapatikana porini.

Watu watano wanaonekana, wawili wakiwa wamevalia koti ya kijani na samawati. Mmoja aliye katika sehemu ya mbele ameshikilia mche mdogo wa mti. Wanaonekana kama wako nje labda wanapanda miti. Kuna watu wengine nyuma, inaweza kuwa tukio la uhifadhi wa mazingira.

Kundi la watu linaonekana likipanda miti. Wamevaa fulana za samawati zinazofanana. Wengine wanaonekana wakitumia vifaa vya kilimo kama majembe. Kuna mimea midogo karibu nao. Inaonekana ni harakati ya uhifadhi wa mazingira.

Wataalamu wa mmaabara wanafanya uchunguzi wa kisayansi .Vifaa mbalimbali vya kemikali vinaonekana mezani mwanafunzi amevaa makoti meupe kwa ajili ya usalama wanachunguza sampuli ili kulinda mazingira yetu. Matokeo ya majaribio hayo husaidia kuhifadhi rasilimali, ni hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira endelevu.

Basi ndogo la aina ya matatu imesimama barabarani ikiwa imepakia abiria wengi ndani. Jengo ya rangi nyekundu liko nyuma ya matatu hii. Biashara mbali mbali zinaonekana zikiendelea. Mwanamke mmoja ambaye amevalia kofia kichwani amesimama karibu na matatu hii. Picha inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye magari mengi kuna msongomano ya magari. Miti inaonekana kuwa imepangwa kwa safu kando ya barabara hii. Majengo yanaonekana kwa umbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu. Hii inaonyesha shughuli nyingi za jiji.

Barabara pana inaonekana ikiwa imejaa gari mengi yanayoelekea pande tofauti katika sehemu moja na sehemu nyingine inaonekana kuwa na magari machache. Jengo refu linaonekana upande wa kushoto likiwa na rangi ya kahawia. Mabango makubwa yanaonekana yamewekwa kando ya barabara. Anga ina mawingu meupe.

Barabara mbili zinaonekana, magari yakiendeshwa katika sehemu tofauti, gari ya polisi iko mbele, kuna ishara katikati ya barabara hizi inayoonyesha mwelekeo na pahali watu wanaenda. Watu wanatembea pembeni na anga lina mawingu

Barabara imejaa magari ya abiria yakisubiri kusonga. Pikipiki kadhaa zinapita katikati ya magari kwa ujasiri. Abiria wanaonekana wakiwa ndani ya magari wakisubiri safari na dereva wa bodaboda wamevaa kofia za usalama. Majengo marefu yanaonekana upande wa kushoto wa barabara, ni hali ya kawaida ya msongamano katika jiji wakati wa asubuhi.

Basi ndogo la abiria almaarufu matatu yenye rangi ya samawati na nyeupe inaonekana ikiwa imesimama ikiwashukisha watu. Mtu mmoja anaonekana amesimama kando ya basi hii. Nyuma zaidi kunaonekana kuwa na ghorofa ambalo halionekani kwa wazi.

Eneo linaonekana kuwa kituo cha gari moshi. Upande wa kushoto kuna barabara yenye magari mingi na watu wakitembea. Kuna basi la rangi ya manjano liiloegeshwa kando ya barabara na watu wamesimama karibu nalo. Upande wa kulia kuna reli mbili zinazopita sambamba na jengo dogo lenye rangi ya nyekundu na nyeupe liilokaribu na reli. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na reli.

Sehemu ya jiji yenye biashara nyingi. Mabasi ya abiria yamejaa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea huku wengine wakisubiri kuabiri matatu haya. Majengo marefu ya kibiashara pia yanaonekana. Kuna mabango ya matangazo barabarani.

Basi ya kwa maarufu matatu inaonekana imepambwa kwa sanaa. Watu wamesimama karibu na matatu hii. Mifuko mikubwa ipo chini. Kando ya basi hili majengo yamezunguka eneo lote katika sehemu ya nyuma na kando. Kuna vibao vya kuelekeza njia. Shughuli nyingi zinaendelea barabarani.

Chombo cha usafiri cha umma almaarufu matatu inaonekana ikiwa na rangi ya zambarau na maandishi tofauti. Nambari ya kiusajili inaonekana kuwa wazi. Wote wawili wamesimama kando ya basi hili wakizungumza mmoja amevalia kama askari akimuongelesha raia. Kuna basi nyingine nyuma kwa umbali, ambayo inaonekana ni kama kituo cha basi au kuegesha matatu.

Barabara kubwa ina magari mengi. Magari ya aina tofauti yanakwenda mbele. Anga lina mawingu na linaonekana kuwa zito. Miti na majengo yanaonekana kwa umbali. Kingo za barabara zimetenganishwa vizuri. Trafiki inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Gari almaarufu matatu inaonekana ikiwa imeegeshwa kando ya barabara ikingoja watu kuabiria ili iondoke. Kuna watu ambao wanaonekana wamesimama kando ya basi hili wengine wakiwa wakitembea. Kuna majengo marefu nyuma yakionyesha ni mjini. Pia kuna miti ya minazi inayoonekana upande wa kulia. Inaonyesha shughuli za usafiri wa umma mjini.

Basi la abiria linaonekana kuwa na rangi ya chungwa. Jina la basi limeandikwa nyuma. Kuna muundo wa mabawa pande zote mbili. Limesimama mbele ya jengo refu ambalo ni jeupe na samawati. Kuna watu wawilii wamesimama mbele ya jengo hili na wengine wanaonekana katika sehemu ya nyuma wakiwa wameketi chini.

Basi la samawati linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Mwanamume mmoja amevaa kofia akiwa na bango. Bango lake lina maandishi na linatangaza kitu. Nyuma kuna majengo marefu na miti mingi. Inaashiria shughuli za usafiri wa umma jijini.

Basi la umma la kijani na njano lenye maandishi Citi Hoppa hapo mbele. Basi hii inaonekana kuwa kati barabara ya mji na magari mengine yanaonekana nyuma. Inaonekana kuwa mfumo wa usafiri wa umma wa mjini. Nambari ya basi inaonekana kuwa KBT 248O. Rangi za basi zinaonyesha utambulisho wa kampuni ya usafri.

Basi la abiria almaarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi ya zambarau na maandishi na nambari ya usajili inaonekana kwa wazi. Mtu aliyevaa sare za polisi na kofia ya samawati anazungumza na mtu mwengine wakiwa wamesimama karibu na basi hili. Kuna magari mengine na majengo marefu nyuma na miti ya kijani inapatikana kando ya barabara.

Gari la aina ya matatu imesimama barabarani, ikiwa tayari kuanza safari, juu ya gari kuna bango linaloonyesha, sehemu ambayo, matatu hii inaloelekea, nyuma ya matatu kuna jengo la rangi ya manjano, pembeni kuna duka lenye rangi ya waridi na bango lake, watu wachache wanaonekana karibu na matatu hii, nyaya za umeme zinapita juu ya barabara ya lami.

Barabara kuu yenye magari mengi ikiwa ni pamoja na mabasi ya abiria na magari ya kibinafsi. Kuna maafisa wa polisi wa trafiki wanao dhibiti magari hayo, kuna msongamano wa magari na watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Jengo kubwa linaonekana nyuma, mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Barabara pana yenye njia nyingi. Kuna magari kadhaa na pikipiki kwenye barabara. Upande wa kushoto kuna mabasi, moja ya kijani, nyingine ya samawati. Katikati ya barabara kuna njia ya kijani na taa moja. Kuna daraja ya waendako kwa miguu na pia miti na mabango viko pembeni mwa barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi. Ina basi ndogo la abiria almaarufu matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Majengo marefu ya jiji yanaonekana sehemu ya nyuma. Miti mikubwa yenye majani mabichi inaonekana upande wa kushoto. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Baso ndogo la abiria lenye rangi nyingi limeegeshwa likiwa limepambwa na michoro na maandishi mbalimbali. Kuna nambari ya usajili mbele ya basi hili. Mtu mmoja anaonekana akitembea kando akiwa na fimbo. Nyuma kuna majengo marefu na mabasi mengine.

Hadaki chini ya daraja. Magari matatu yameegeshwa karibu na hataki. Daraja ni la rangi ya manjano. Ukuta wa hadaki una rangi ya kahawia. Gari moja ni nyeupe na zingine ni nyeusi. Inaonekana ni barabara yenye shughuli.

Watu wengi wanaonekana wako barabarani wakifanya shughuli zao. Majengo marefu yamesimama wima. Kuna mabasi madogo yanayoonekana almarufu matatu. Vibao vya matangazo vimebandikwa juu ya magari haya. Shughuli nyingi zinaonekana zikiendelea.

Basii la umma al maarufu matatu linaonekana likiwa limejaa rangi ya kijani kibichi na nyekundu inayovutia. Watu wanaonekana kuwa wamesimama kando ya matatu hii, wengine wakingoja kuabiria, wengine wakitembea wakifanya shuguli zao. Nyuma ya matatu hii kuna jengo refu linaonekana likiashiria mazingira ya mjini.

Mtaa yenye shughuli nyingi, kuna gari dogo la abiria almaarufu matatu. Bango kubwa liko juu ya gari hili likionyesha sehemu ambapo gari hili litaenda. Kuna duka la bidhaa za watoto, ikionekana kando ya matatu hii. Majengo mengine yanaonekana pembeni. Ni eneo la biashara na usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini inaonekana ikiwa na basi ama gari almaarufu matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wanonekana wakiwa wamesimama karibu na basi hayo. Nyuma kuna mabasi mengine ya abiria na majengo. Barabara inaonekana kwa yenye uchafu kidogo na vitu chini. Ni taswira ya maisha ya kila siku mjini.

Barabara kuu inaonekana wazi. Magari machache yanapita polepole. Miti mirefu imezunguka pande zote za barabara. Kuna basi moja la rangi ya waridi. Anga lina mawingu meupe juu. Mandhari ya kijani kibichi imetawala katika sehemu ya nyuma.

Gari la abiria limeegesha kando ya barabara, rangi yake ni ya kuvutia yenye rangi nyekundu na nyeupe. Watu wanaonekana karibu na gari hilo. Mabango ya bishara yametandikwa juu ya gari hili. Majengo mengine yanaonekana nyuma. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Magari na watu wanaonekana wakiwa barabarani, wengine wakitembea wengine wakiwa kwenye pikipiki. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna basi dogo la kijani lililoegeshwa kando ya barabara. Majengo marefu yamezingira barabara. Inawezakuwa ni mtaa wa biashara.

Basi almaarufu matatu inaonekana kuwa imeegeshwa kando ya barabara, ya rangi ya kijani kibichi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli zao, wengine wakiwa wanatembea. Kuna jengo refu linaonekana nyuma. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Basi la City Shuttle iko katika kituo cha basi. Imewabeba maabiria wake. Tayari kuondoka, makanga wawili wako katika mlango, tayari kuanza safari. Mbele ya basi ipo pikipiki moja iliyo pekee yake.

Gari la moshi ikiwa na rangi nyeupe na nyekundu inaonekana nyuma ya uzio wa wavu. Madirisha ya gari ya moshi hili inaonekana kuwa wazi. Juu yake kuna njia ya samawati ya kuvukia. Uzio wa wavu una matundu madogo madogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi. Jua linaonekana kuangaza upande wa kulia.

Barabara kuu yenye magari mengi yanapita. Kando ya barabara kuna mimea mingi ya kijani kibichi. Kuna mabango makubwa yaliyoonekana pembeni ya barabara. Mtazamo ni kutoka ndani ya gari la usafiri wa umma unaonekana kuwa ni eneo la mjini lenye maendeleo.

Barabara inayoingia chini ya daraja la barabara. Juu ya daraja kuna bango la tahadhari yenye maandishi ya don't over speed na nembo ya Kenha. Kuna gari aina ya matatu ya abiria, ambalo limeegeshwa karibu na daraja hilo, pia kuna kundi la watu ambao wamesimama karibu na barabara upande wa kulia, huku mandhari ya eneo ni hilo likiwa na miti ya majani pembeni ya barabara.

Barabara kuu yenye magari mengi. Barabra hiyo ina pande mbili zilizotenganishwa na kijani. Kuna majengo marefu kando ya barabara. Kwa mbali kuna daraja ya rangi ya samawati. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe.

Barabara kuu ina magari mengi yanayoendeshwa. Kuna njia mbili za magari zinazoenda upande mmoja. Kati ya njia hizo kuna vizuizi vya chuma. Upande wa kushoto, kuna miti mingi ya kijani. Ishara za barabarani zinaonekana juu. Anga lina mawingu mengi na rangi ya kijivu.

Basi la "Metro trans" lenye rangi ya samawati, inaonekana kuwa imeegeshwa pembeni ya barabara, ili watu waweze kuabiria. Kuna maduka na mabiashara mbalimbali zinazoonekana nyuma ya basi. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya shughuli zao. Kuna ishara ya nambari moja sufuria tano, inayoweza kuashiria njia au kituo cha basi. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini yenye shughuli nyingi.

Matatu ya rangi ya samawati na machungwa inaonekana imesimama pembeni mwa barabara. Inaonekana ina maandishi mengi ya kuvutia. Wanaume kadhaa wamesimama karibu, mmoja anaongea Kwa simu. Mwingine amevaa sare ya usalama. Kando ya matatu kuna mabango ya matangazo yaliyoandikwa kwenye uzio wa kijani. Majengo ya mji yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya mjini.

Mwanamke amesema kando kando ya barabara ya mishe. Kuna vibanda vya kuza bidhaa kama miwani na mavazi pembeni mwa barabara kuna gari ambalo limeegeshwa karibu na barabara na majengo marefu yanayoonekana nyuma. Watu wengi pia wanaonekana wakitembea au kusimama. Mazingira yanaonyeshaa shughuli nyingi za mjini.

Rundo kubwa la taka linaonekana wazi. Taka za aina mbalimbali zimetapakaa ardhini. Nyuma yake kuna majengo yenye rangi ya samawati na manjano. Nyasi ya kijani inaonekana imekuwa kando ya taka hii. Hali ya mazingira inaonekana kuwa chafu.

Lori ya rangi nyeupe imebeba mizigo ikiwa imeegeshwa karibu na jengo refu lenye rangi ya kahawia. Mizigo imejaa juu ya lori. Majengo yanaonekana kuwa ya biashara. Kuna mawingu machache angani, ni kama shughuli ya upakuaji wa mizigo.

Tenki kubwa la maji lililojengwa kwa zegi limeinuliwa juu kwa kutumia nguso nne nani za seruji. Kuna miti mingi yenye majani ya rangi ya kahawia pembeni. Tenki linaonekana kuwa limechakaa kidogo kutokana na rangi, anga ni la samawati huku mwanga wa jua ukimulika upande mmoja. Eneo linaonekana kuwa tulivu na halina shughuli nyingi.

Miviringo ya bomba la maji inaonekana likiwa na rangi ya kijani limefungwa kwa kamba nyeupe linazungukwa mara mingi. Ni bomba la plastiki ambayo inaonekana kutumika katika kusambaza maji.

Bomba linatiririsha maji kutoka ukutani kwenda kwenye bwawa au mto. Mawe makubwa yamejengwa kuzunguka bomba hilo ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Hii inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kuondoa maji taka au mifereji ya mvua. Usimamizi mzuri wa maji taka ni muhimu kwa afya ya jamii na mazingira kwa jumla.

Msichana ambaye amevalia fulana nyeupe ameegemea mtungi ya manjano. Kando yake kuna ndoo nyingine nyeupe karibu naye. Watu wengine wamesimama nyuma yake wasioonekana vizuri. Inaonekana kama wako katika hafla au mkutano.

Bomba la plastiki limeshikiliwa na viunganishi vya samawati. Katikati kuna vali ya chuma ya kudhibiti maji. Vali ina mpini wa kuzungusha wa rangi ya shaba. Mazingira yana nyasi na ubao wa mbao chini. Mfumo huu unatumika kwenye umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Mabomba mengi ya rangi nyeusi kwa jumla yaonekana kuwa kumi na mawili. Mabomba haya yanaweza kutumika katika kusafirishaji maji au pia yanaweza kutumika kwa ajili ya kusafirisha maji taka. Yamelazwa juu ya ardhi yenye changarawe, hii inaweza kuwa sehemu ya mradi wa usambazaji maji au usimamizi wa taka.

Ng'ombe wengi wanakunywa maji, wamekusanyika kwenye fudi kubwa la maji. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na ya shamba iliowazi. Miti michache inaonekana nyuma, udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia. Ng'ombe hao wana rangi tofauti za kahawia.

Mwanamke anatabasamu akichota maji. Amevalia fulana ya kijani kibichi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hili. Kuna watu wengine ambao wamesimama nyuma yake. Inaweza kuwa ni mradi wa maji safi. Anaonekana kuwa na furaha na kujivunia huduma.

Eneo kubwa inaonyesha sehemu ya udongo ya rangi ya kahawia. Kuna njia nyembamba ya maji machafu inayopita katika eneo hilo. Kuna pikipiki ambayo inaonekana kwa mbali, na watu wawili wanaonekana wakitembea

Mfereji au mtaro uliojaa maji machafu kuna mabaki ya taka ngomo yamezagaa ndani ya maji na kando yake. Mazingira yanaashiria changamoto za usimamizi wa maji taka. Inaweza kua eneo lenye matatizo ya usafi na mazingira. Hali hii inaweza kuadhiri afya ya umma na mazingira kwa ujumla kwa watu.

Jengo la ghorofa lililojengwa nusu bado halijakamilika. Kuta zake zinaonekana. Kuna miti mirefu ya kijani mbele ya jengo. Mbele kabisa kuna ukuta mfupi wa simiti. Anga linaonekana kuwa na mawingu au ni mawio. Inaashiria ujenzi au mradi wa nyumba.

Miundo ya mabomba meusi makubwa yamekusanywa kama duara yakiwa yamezingirwa. Kuna mabomba mawili makubwa ambayo yanaonekana wazi, yamefungwa na kamba ya kijani kibichi. Nyuma kuna miti na pengine majengo mengine.